Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya chafu. Mfumo huu unatumia mabomba meupe ambapo mboga inakuzwa bila kutumia udongo badala yake inategemea maji yenye virutubisho. Hii inawezesha kilimo cha mboga kwa ufanisi na kudhibitiwa kama inavyoonekana kwenye shamba hili.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Unaweza kuona mabomba ya kijivu yaliyopangwa kwa usawa ambayo yanatumika kama njia ya kusafirisha maji yenye virutubisho kwa mimea. Ndani ya mabomba hayo kuna sufuria ndogo zenye mimea midogo yanayokuzwa kwa njia hii. Pia kuna chupa ya glasi ya kijiko ambavyo vinaweza kutumika kwa ajili ya kupima au kuchanganya virutubisho vya mimea.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo ikitegemeaa maji yenye virutubisho. Mfumo huu unatumia maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu vya mimea ambayo husafirishwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hili ni bustani la mboga iliyoinuliwa, yenye mimea mingi ya kijani kibichi pengine mboga za majani. Bustani hii ina mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, kusaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha. Pia kuna pipa la kukusanyia maji ya mvua ambalo linaweza kutumika kumwagilia bustani.

Huu ni mfumo mdogo wa kilimo wa bustani ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mfumo huu una ruhusu mimea kupata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji na hivyo kuharakisha ukuaji wake na kuboresha ukuaji wake.

Unyunyuziaji maji ni njia ya kusambaza maji kwa mimea kwa njia bandia ili kuwezesha ukuaji wake, hasa katika maeneo ambayo mvua haitoshi au haipatikani kwa wakati unaofaa. Njia hii hutumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa mahitaji yake ya kimetaboliki na ukuaji wa afya.

Huu ni mfumo wa kilimo ambao ni mchanganyiko wa ufugaji samaki na ukuzaji mimea bila udongo. Chini ya mfumo kuna tangi lenye maji ambalo linaweza kuwa na samaki ingawa samaki hawaonekani wazi. Maji kutoka kwenye tangi la samaki hupigwa juu na kutiririka kuelekea kwenye vitanda vya mimea kama inavyoonekana kwenye mkondo wa maji unaoanguka kwenye tangi la chini.

Huu ni mfumo wa kilimo ambacho ni njia ya kukuza mimea bila kutumia udongo ,badala yake inatumia maji yenye virutubisho katika mfumo huu mimea kama mboga inakuwa kwenye mabomba yaliyopangwa kwa usawa na mizizi yake inazama kwenye maji yenye virutubisho, mfumo huu unaweza kupunguza matumizi ya maji na kuruhusu kilimo ndani ya nyumba au kwenye nafasi ndogo.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kutumia mabomba. Mfumo huu wa kukuza mimea bila kutumia udongo; badala yake mimea hukuzwa kwenye maji yenye rutubisho. Mabomba haya yametumika kuunda muundo wima ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mashimo yaliyochimbwa kwenye mabomba hayo.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo badala yake inategemea maji yenye virutubisho. Kama inavyoonekana mimea imepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuwaji wao. Mfumo huu unaweza kuwa ndani ya jengo la kijani ili kudhibiti mazingira ya ukuwaji wa mimea.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa, ambapo mimea kama vile mboga inavyoonekana hapa, inakuzwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mfumo huu umewekwa ndani ya chafu ambayo husaidia kudhibiti mzingira kama joto, unyevunyevu, na mwanga, na hivyo kuwezesha kilimo cha mwaka mzima na mavuno mengi.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kujitekemea mfumo huu unachanganya ufukaji wa samaki na ukusaji wa mimea pila udongo, juu ya tanki la samaki Kuna sanduku cheusi lililo jaa udongo ma mimea mbalimbali kama vile mimea ya viungo, kuna mapomba na mapambo zinazo unganisha tanki la samaki na kitanda cha kukusamimea

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo badala yake mimea kama vile mboga, inakuzwa katika maji yenye virutubisho muhimu. Unaweza kuona mizizi ya mimea ikiwa imezamishwa kwenye maji na mimea yenyewe ikiwa juu ya mfumo maalum. Mfumo huu una faida kama vile kuweza kukuza mimea katika maeneo ambayo kilimo cha kawaida cha ardhini hakiwezekani na pia unaweza kutoa mavuno mengi zaidi.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho. Mimea michanga kama mboga inakua kwenye vyombo vilivyowekwa kwenye mabomba au vyombo vya maji. Hizi ni sehemu zinazoshikilia maji yenye virutubisho ambavyo mimea inachukuwa. Mimea imewekwa kwenye vikombe hivi vinavyoruhusu mizizi kukua na kufikia maji yenye virutubisho.

Hawa ni wanaume wawili wanaohudumia mimea ndani ya chafu. Chafu hutumika kukuza mazao kama vile pilipili, matango, au nyanya katika mazingira yanayodhibitiwa, na hivyo kusaidia kuongeza mavuno, na kulinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa, na wadudu.

Hili ni shamba la kisasa la kilimo cha bustani pengine la matikiti au maharagwe marefu ndani ya chafu .Mimea imepandwa kwa mpangilio na inatumia miundo mbinu ya wima ambayo inaweza kuwashiria matumizi za mbinu ya kilimo cha kisasa ambazo zinalenga kuongeza uzalishaji na kuokuoa rasilimali kama maji .Hii inaweza kuwa sehemu ya juhundi endelevu barani Afrika.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea hasaa mboga inakuzwa bila kutumia udongo. Huu ni mfumo wa kisasa ambapo mimea inakuzwa kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo. Unaweza kuona mabomba meupe na buluu yanyotumika kusafirisha maji yenye virutubisho, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Badala yake, mimea inakuzwa kwenye maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu, au kwenye vyombo vyenye vifaa maalum kama vile pamba ambavyo vinashikilia mimea. Kuna mimea midogo inaonekana kama mboga imepandwa kwenye matundu maalum.

Kilimo cha hydroponic ni njia ya kupanda mimea bila kutumia udongo, mimea huwekwa kwenye maji yenye virutubisho muhimu na mizizi hupata mahitaji yao moja kwa moja kutoka kwenye maji hayo, njia hii ni nzuri kwa sababu inatumia maji kidogo inaweza kufanyika mahali popote na kutoa mimea yenye afya na mazao mengi.

Huu ni mfumo wa kilimo unaojulikana kama hidroponik , ambapo mimea hukuzwa bila udongo kwa kutumia maji ya virutubisho. Mimea kama vile nyanya na mboga za majani huonekana katika mfumo huu.

Huu ni mfumo wa kilimo inayochanganya ufugaji wa samaki na kilimo cha mimea bila udongo. Unaweza kuona mimea ya saladi ikikuwa juu ya maji huku samaki wakifungwa chini. Mfumo huu unatumia taka za samaki kama mbolea kwa mimea na mimea ya kusafisha maji kwa samaki. Ni njia endelevu ya kilimo ambayo inahitaji maji kidogo na haina matumizi kama ya kemikali.

Kilimo cha hydroponic ni njia ya kulima mimea bila kutumia udongo. Mimea hupandwa katika suluhisho la maji lenye virutubisho. Njia hii inaruhusu kilimo katika maeneo ambayo hayana udongo mzuri, kama vile mjini au maeneo kame. Pia kilimo cha hydroponic hutumia maji kidogo na kinaweza kutoa mazao mengi zaidi kwa muda mfupi.

Kilimo cha hydroponic ni njia ya kupanda mimea bila kutumia udongo. Mimea hupandwa katika maji yaliyo na virutubisho muhimu. Mfumo huu unaweza kutumia maji kidogo na nafasi kidogo na pia hutoa mazao kwa haraka zaidi kuliko kilimo cha kawaida.

Hii ni mimea tafauti liopandwa katika bisheni. Mimea hii naweza kuwa inajulikana kama Taro. Taro ni mmea unaojulikana kwa majani yake makubwa na umbo lake lakipeke. Majani yanaweza kuwa na sumu ikiwa yameandaliwa vibaya.

Hawa ni ng'ombe wanaolishwa ndani ya zizi. Ng'ombe hao wamefungiwa ndani ya zizi lenye vizuizi vya chuma vinavyo watenganisha, kuna ng'ombe kadhaa wengi wao wakiwa na rangi ya kahawia na nyeupe na mmoja akiwa mweusi na mweupe.

Hii ni chafu na unatumika kukuza mimea. Chafu inatoka mazingira inayodhibitiwa kwa ajili ya ukuzaji wa mimea bila kujali hali ya hewa ya nje. Hii inaruhusu kupanda mimea ambazo zinaweza kuhitaji hali maalum ya joto, unyenyevu na mwanga.

Hili ni shamba la kabichi. Mimea ya kabichi imeoteshwa kwa mistari mirefu ikionyesha kilimo cha kabichi. Mbele kuna kabichi zimekomaa zikiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Nyuma, shamba linaendelea mbali likiwa na mimea mingi ya kabichi. Pia kuna miundo kama nyumba ndogo au ghala nyuma kabisa ya shamba.

Hawa ni wafanyakazi wakiwa katika kituo cha kusindika na kupakia maparachichi, labda kwa ajili ya kuuza nje ya nchi. Wanaonekana wakipanga na kuweka maparachichi kwenye matanduku, ikiwezekana kwa usafirishaji. Kenya ni moja ya wauzaji wakubwa wa maparachichi duniani, na zao hili limekuwa chanzo muhimu cha mapato ya kigeni kwa nchi hiyo.

Haya ni maharagwe ya kahawa yakikaushwa kwenye meza maalum ya kukaushia. Utaratibu huu ni muhimu katika usindikaji wa kahawa baada ya kuoshwa na kuwekwa daraja kwa msongamano. Maharagwe huwekwa kwenye meza hii ili yakaushwa kwa muda wa siku kumi na mbili hadi ishirini.

Hizi ni nyumba za kitalo zilzotumika kwenye eneo la kilimo likiwa na mimea inayo onekana kukuwa ndani na nje ya miundo hiyo. Hizi ni miundo mikubwa ilio funikwa kwa plastiki nyeupe au nyenzo nyingine ya wazi inayo tumika kudhibiti mazingira ya ukuwaji wa mimea. Zime undwa kwa paa zenye umbo la handiki kuba zikiwa na uigizaji hewa unayo onekana kwenye pande.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa. Wanaonekana wakiwa wamefungiwa ndani ya zizi kubwa. Ng'ombe hawa ni maarufu kwa uwezo wao mkubwa wa kutoa maziwa mengi, na wanapendwa sana katika ufugaji wa maziwa duniani kote, ikiwemo Kenya.

Hili ni trekta likifanya kazi shambani likitumia zana ya kudhibiti magugu au kupanda mbegu kati ya mistari ya mimea iliopandwa. Trekta ni kifaa cha kilimo kinachotumika kuvuta au kuendesha zana mbalimbali za shambani

Hawa ni wafanyakazi katika kiwanda cha kufunga maua. Wafanyakazi wamevalia sare na wanafanya kazi ya kupanga na kufunga maua kwa ajili ya usafirishaji labda kuelekea nchi za ulaya kabla ya siku ya wapendayo.

Hii ni mazingira ya ndani ya kiwanda yanayohusika na usindikaji au ufungashaji wa bidhaa za chakula hasa nyanya. Wafanyakazi wakiwa wamevaa sare na glovu wanaonekana wakishughulikia nyanya hizo wakizipima na kuziweka kwenye tray kwa ajili ya kufungasha.

Hili ni shamba kubwa la nyanya labda likiwa ndani ya chafu au eneo la kulima kwa wingi mistari mirefu ya mimea ya nyanya inaonekana ikiwa na nyanya nyingi ambazo hazijaiva za kijani na zingine zikianza kuiva za machungwa na nyekundu udongo unaonekana kua umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Huyu ni mkulima ndani ya chafu. Chafu hii ina mimea ya nyanya na mimea mingine ikiashiria kilimo cha kisasa na chenye tija. Mkulima huyu anasimama karibu na mimea ya nyanya iliyokomaa ikionyesha mbinu za kilimo zinazotumika kusaidia wakulima wadogo na wakubwa nchini Kenya.

Kilimo cha viwanda ni mfumo wa kilimo ambao unalenga kuzalisha chakula kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa na teknolojia. Katika kilimo cha viwanda, wanyama kama ng'ombe huwekwa katika makazi makubwa na hufugwa kwa wingi, lengo kuu ni kupunguza gharama na kuongeza uzalishaji. Hata hivyo, kilimo cha viwanda kinaweza kuwa na athari mbaya kwa mazingira, na ustawi wa wanyama.

Hili ni chafu ya kilimo ambayo ina mimea ya nyanya iliyopandwa katika safu. Chafu hii ina mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea inaonekana kuwa katika hatua tofauti za ukuaji huku baadhi ikiwa bado michanga na mingine ikiwa na matunda machanga. Chafu hutoa mazingira yaliyodhibitiwa kwa ajili ya kilimo ambayo husadia kulinda mimea kutokana na hali mbaya ya hewa na wadudu.

Hili ni shamba kubwa ya kabichi ambacho ni mboga za majani ambazo hupandwa kwa wingi katika sehemu nyingi za Afrika ikiwemo Kenya. Kabichi huweza kupikwa kwa njia mbalimbali na ni chanzo kizuri cha vitamini na madini.

Hili ni shamba ya mananasi na yaonekana yakiwa yamekomaa yakiwa na tayari kuvunwa. Shamba hii inaonekana kuwa na mimea mingi ya mananasi iliyopandwa kwa safu. Mananasi ni matunda ya kitropiki yanayolimwa sana kwa ajili ya matunda yake matamu na yenye maji. Mananasi yanaweza kuliwa yakiwa mabichi, kutengenezwa juisi au kutumika katika mapishi mbalimbali.

Kilimo cha viwanda ni mfumo wa kilimo unaotumia teknokojia za hali ya juu na mbinu za Kisayansi kuzalisha chakula kwa wingi. Katika kilimo hiki, wanyama kama kuku huwekwa katika mjengo mkubwa na kulishwa kwa wingi ilikuongeza uzalishaji. Lengo kuu ni kupunguza gharama na kuongeza faida ya wakulima.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unayo julikana kama mfumo wa umwagiliaji wa duara. Huu ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unao tumika kumwagilia mashamba makubwa kwa ufanisi. Unajumuisha bomba refu liliowekwa juu ya magurudumu na kuunganishwa na chanzo cha maji katikati ya shamba, bomba hili huzunguka pole pole kuzunguka kituo cha kati likinyunyuzia maji kwenye eneo lote la shamba.

huu ni mfumo wa umwangiliaji wa matone shambani. Mfumo huu unatumia maji kwa ufanisi mkubwa, kwa kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na hivyo kupunguza upotevu wa maji kwa uvukizi, au mtiririko.

Hili ni shamba la kisasa la mboga ndani ya chafu. Chafu likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Chafu ni muundo uliotengenezwa kwa vifaa vinavyoruhusu mwanga kupita kama vile plastiki au kioo unaotumika kulinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu na kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea. Ndani ya chafu kuna mimea midogo iliyopandwa kwa safu ambayo inaweza kuwa pilipili hoho au mazao mengine ya mboga.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaoitwa umwagiliaji wa mifereji. Mfumo huu hutumika sana katika kilimo cha mazao mbalimbali kama viazi, mahindi na mboga hasaa katika maeneo yenye upungufu wa maji au ambapo mifumo mingine ya umwagiliaji ni ghali.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia bomba kwenye shamba. Bomba hili jeupe limekunjuliwa katikati ya mimea na lina matundu madogo yanayoruhusu maji kumwagilia mimea moja kwa moja kwenye safu. Mfumo huu hurahisisha mchakato wa umwagiliaji, huhifadhi rasilimali za maji, na huongeza uzalishaji wa mazao.

Hii ni shamba lenye mimea midogo pengine mboga iliyopandwa kwa safu na kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu wa umwagiliaji husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata maji moja kwa moja kwenye mizizi yake.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji matone shambani. Mfumo huu ni bora wa umwagiliaji ambapo maji hutolewa polepole na moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mabomba madogo na matundu maalum. Mfumo huu husaidia kuokoa maji, kupunguza magugu na kuboresha ukuaji wa mimea. Unaweza kuona mistari ya matone ikiwa imepangwa kwa safu kwenye udongo uliotayarishwa kwa ajili ya kilimo.

Hili ni shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone ukitumika. Mfumo huu wa umwagiliaji unatumia mabomba meusi yaliyolala chini karibu na mimea, yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa ufanisi. Hii husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Huu ni mfumo wa kilimo wa umwagiliaji kwa kutumia vinyunyiziaji. Shamba hili ni lenye mimea michanga labda mazao kama ngano au shairi ambayo yanaonekana kuwa na afya kutokana na umwagiliaji. Kuna vinyunyiziaji kadhaa vilivyopangwa shambani vikimwaga maji juu ya mimea kwa njia ya mvua bandia.

Umwangiliaji ni mfumo wa kutoa maji kwa mimea kwa njia kudhibitiwa hasa wakati mvua haitishi au haipatikani. Umwangiliaji matone tunavyoona ni mfumo wa kisasa wa umwangiliaji unaohusisha kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kwa kutumia mtandao wa mabomba madogo na matonesi.

Umwagiliaji wa maji ni njia ya kuongeza maji kwenye ardhi kwa ajili ya kilimo, hasa pale ambapo mvua haitoshi au haipatikani kwa wakati unaofaa. Lengo kuu ni kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha ili ikue vizuri na kutoa mazao mengi. Kuna njia mbalimbali za umwagiliaji kama vile umwagiliaji wa matone, ilivyoonyeshwa inahusu kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mfumo huu ni wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mabomba na matone madogo madogo kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba la kilimo. Huu ni mfumo bora sana wa kupeleka maji na virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, kuhakikisha kila mmea unapata kile unachohitaji kwa ukuaji bora. Mfumo huu husaidia kuokoa maji na kupunguza hatari ya magonjwa ya mimea yanayosababishwa na unyevu mwingi kwenye majani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mfumo huu ni wa kisasa wa umwagiliaji ambapo maji hutolewa polepole na moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia matone au vijito vidogo kwa kutumia mabomba. Mfumo huu husaidia kuokoa maji kwa kupunguza upotevu unaotokana na uvukizi au mtiririko wa maji usiohitajika.

Huyo mkulima anatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mkulima huyo anaonekana akisimamia au akirekebisha mfumo huo huku maji yakinyunyiziwa mimea. Mfumo huu unasaidia kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha, hasa katika maeneo yenye ukame au wakati wa kiangazi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Mfumo huu unatumia mabomba madogo meusi yaliyolala chini karibu na mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Hii husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kukua vizuri. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mistari ya upandaji imepangwa vizuri.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaojulikana kama umwagiliaji wa mfereji. Huu ni mfumo wa umwagiliaji ambapo maji hutiririshwa chini ya mifereji iliyoandaliwa kati ya safu za mimea ya shambani. Unaweza kuona mabomba meupe yaliyopinda yanayotumika kuhamisha maji kutoka kwenye mfereji mkuu wa umwagiliaji, hadi kwenye mifereji midogo iliyoko kwenye safu za mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika shambani. Mfumo huu unatumia mabomba yenye matundu madogo kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kusaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Huu ni mfumo wa ukulima unaojulikana kama mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Mfumo huu unatumia mabomba madogo ambayo huweka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii ni njia bora ya kumwagilia kwa sababu inapunguza upotevu wa maji na inahakikisha kwamba mimea inapata maji ya kutosha.

Huu ni mfumo wa kulima wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu hutumia mabomba madogo enye matundo madogo ambayo yanatoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hii husaidia kupunguza upotevu wa maji na huhakikisha kuwa mimea inapata maji ya kutosha.

Mfumo huu wa umwagiliaji wa maji shambani hutumia vifaa maalum kueneza maji kwa mimea. Maji huendeshwa kupitia mabomba na kunyunyiziwa kwa njia ya mvua bandia. Hii husaidia mimea kupata maji inayo hitaji kwa ukuaji mzuri hasa katika maeneo yenye ukame.

Unyunyiziaji ni njia ya kusambaza maji kwa mimea kama inavyonekana. Hii inaweza kufanywa kwa kutumia mifumo mbalimbali kama vile kunyunyizia au matone. Unyunyiziaji husaidia kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji mzuri, hasa katika maeneo ya mvua kidogo au wakati wa ukame.

Hili ni shamba lililopandwa mimea kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba meusi kupeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea na hivyo kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha maji ya kutosha inapita.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ,katika mfumo huu maji hupelekwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mabomba yenye matone madogo, hii husaidia kupunguza upotevu wa maji na kuwezesha mimea kupata maji kwa ufanisi.

Hili ni eneo la umwagiliaji katika shamba, ambapo maji yanapita kati ya mistari ya mimea. Hii inaweza kua mfumo wa umwagiliaji wa mafuriko, ambapo maji uachiliwa kwenye njia zilizoundwa kwenye shamba. Mimea inaonekana kukua vizuri na maji yanasaidia kuweka udongo unyevu kwa ukuaji bora.

Umwagiliaji wa matone hutumia bomba ndogo kupeleka maji, moja kwa moja kwenye mizizi wa mimea. Maji huangushwa pole pole kwa matone kutoka kwa bomba na kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha bila kupoteza maji mengi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa shamba ambapo maji yanapitishwa kupitia mabomba meusi na kuingia kwenye mifereji iliyochimbwa ardhini. Mfumo huu hutumiwa kuwezesha kilimo kwa kutoa maji kwa mimea kwa njia iliyoandaliwa. Mfumo huu wa umwagiliaji unaweza kuwa na matumizi mengi katika kilimo na kupunguza matumizi ya maji.